Wanaume wawili wamevalia sare za kazi ndani ya kiwanda cha kutengeneza dawa za kilimo, pembejeo na mifugo. Wametengeneza bidhaa na kudhihifadhi kwenye magunia madogo meupe yenye maelezo yaliyoandikwa wazi nje ya kifungashio, tayari kwa matumizi salama na bora.

Bidhaa mbalimbali za kilimo, pembejeo, na dawa za mifugo. Zimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya rafu za duka zikiwa zimefungwa katika vifungashio tofautitofauti vilivyoandikwa maelekezo muhimu kwa matumizi sahihi. Huku taa zikiangaza kwa ufanisi mkubwa, ili kuhakikisha mazingira safi na rafiki kwa mteja.

Dawa ya kutibu minyoo kwa wanyama imehifadhiwa vizuri katika kifungashio imara ili isiharibike na kulinda ubora wake, maelekezo yameandikwa nje ya kifaa hiko muhimu ili kumsaidia mfugaji kuimarisha afya ya mifugo wake wajawazito na kuongeza uzalishaji wenye tija.

Mkulima mmoja wa kiume ameketi kwa utulivu katikati ya shamba lenye miti mingi ya nyanya, ameshika kwa makini mazao hayo muhimu ya biashara aliyoyakusanya baada ya kuvunwa, teyari kuyapeleka sokoni, kuuzwa ili kujiongezea kipato chake cha kumkizi.

Wakulima wanaandaa kwa uangalifu zao la mahindi yaliyokauka vizuri kwa maandalizi ya kupelekwa sokoni kuuzwa huku miti mirefu na makazi ya watu yamesimama imara pembezoni yakiongeza haiba ya kilimo chenye tija.

Mimea ya mbogamboga, matunda, na mazao mengine ya biashara, yamesitawi vizuri kwa mpangilio mzuri katika bustani safi na yenye rutuba, ikionyesha juhudi za kilimo cha kisasa chenye tija, kinacholenga soko na kukuza kipato cha mkulima.

Mwanaume mmoja ndani ya shamba lenye miti mingi ya kahawa, amesimama kwa utulivu akichambua zao hilo muhimu la biashara, lililojaa matunda yaliyokomaa vizuri mekundu tayari kuyapeleka sokoni kuuzwa kwa wateja na usindikaji wa viwandani kupitia kilimo cha kisasa.

Ndani ya shamba lenye mwanzari tulivu na miti ya pilipili iliyostawi kwa kijani kibichi, mkulima amevuna matunda amekundu na njano, yaliyoiva na kuyapakia kwa waangalifu kwenye mkokoteni tayari kuyapeleka sokoni kuuzwa, ili kujikwamua kiuchumi na kuongeza uzalishaji wenye tija.

Mahindi yaliyo kauka vizuri yamening`inizwa ndani ya ghala, uku mengine yakiwa nje yanaandaliwa na watu mbalimbali kwa uangalifu, na kuwekwa kwenye magunia makubwa meupe tayari kusafirishwa sokoni kuuzwa. Miti mirefu imestawi pembezoni ikionyesha hari ya hewa safi na tulivu kwa kilimo chenye tija.

Wakulima wawili wanawake ndani ya shamba lenye nyasi nyingi na miti iliyoshamiri rangi ya kijani kibichi, wamevuna kwa uangalifu mbogamboga safi na kuziweka ndani ya makasha ya plastiki tayari kupelekwa sokoni kuuzwa ili kuongeza kipato cha kukidhi mahitaji ya familia zao.

Mkulima mmoja amesimama katikati ya shamba la matikiti maji akiwa ana tabasamu, ameshika tikiti moja mkononi, huku mengine yakiwa yamekusanywa chini, Tayari kupelekwa sokoni. Nyuma yake kuna vifaa vya umwagiliaji vinavyowezesha kilimo endelevu chenye tija.

Migomba ya ndizi inastawi vizuri katika bustani iliyotanda nyasi fupi, na bustani za maua zikishamiri kijani kibichi. Zikiashiria hali ya hewa safi na tulivu kwa kilimo cha biashara chenye tija na endelevu.

Mwanamke mmoja meshika viazi viwili vikubwa karibu na rundo kubwa la viazi vilivyokusanywa, huku wakulima wengine wakiendelea kuvuna kwa waangalifu kwa kutumia majembe katika mandhari ya kijani kibichi, uoto wa asili umestawi kwa wingi ukiashiria hali ya hewa safi na utulivu inayounga mkono uzalishaji wa zao hili muhimu la biashara kwa tija na matumaini ya kipato bora.

Mwanamke mmoja ndani ya shamba lenye miti mingi ya kahawa iliyobeba matunda mengi ya kijani na nyekundu, amevuna na kukusanya kwa uangalifu zao hilo muhimu la biashara tayari kulipeleka sokoni kuuzwa ili kuongeza kipato cha kumkizi na kuongeza uzalishaji.

Wakulima ndani ya shamba la zao la viazi mbatata wanavuna kwa kutumia majembe na kulikusanya kwa uangalifu zao hilo muhimu la biashara, tayari kusafirisha sokoni kwa mauzo miti na mashamba ya mazao kama mahindi yameshamili kijani kibichi pembezoni yakiashiria hali ya hewa safi, na mandhari tulivyo kwa kilimo chenye tija na endelevu.

Wakulima ndani ya shamba lenye nyasi fupi, wamevuna vitunguu kwa uangalifu mkubwa na kuvikusanya kwa mpangilio safi tayari kuvipeleka sokoni kwa ajili ya biashara ili kujipatia kipato cha kukidhi familia zao na mahitaji yao muhimu.

Mimea imesimama kwa afya na mwangaza juu ya udongo mweusi uliojaa rutuba, ambapo kila kichipukizi kikiota kwa mpangilio safi kikionyesha ukakamavu wa mkulima na uzuri wa kilimo bora kwa uzalishaji wenye tija.

Mbegu za mimea zinaota kwa ustawi katika vifaa vyeupe vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri, vikiwa na udongo wenye rutuba ya kutosha, mazingira safi yaliyosimamiwa kitaalam yakionyesha hatua ya awali ya kilimo chenye tija kinachozingatia ubora tangu mwanzo.

Wakulima wameketi kwa utulivu ndani ya shamba lenye nyasi fupi zilizokauka, wakichambua kwa uangalifu viazi vitamu walivyovuna na kuvikusanya, tayari kuviweka kwenye makasha ya plastiki kwa ajili ya kusafirisha sokoni. Nyuma yao miti yenye majani ya kijani kibichi imesambaa kwa upana, ikiashiria hali ya hewa safi na mazingira tulivu, yanayowezesha kilimo chenye tija na kipato kwa jamii.

Mimea ya mbogamboga na maua, safi imestawi kwa wingi katika vifaa maalumu vyenye viboma vya kuoteshea kabla ya kuamishiwa shambani, kupandwa kwaajili ya uzalishaji kupitia mbegu bora na mkulima wa kisasa.

Mabomba ya umwagiliaji yamepita katikati ya mistari iliyoandaliwa kwa ustadi shambani, yakimwagilia maji na kulowesha ardhi tayari kwa kilimo cha kisasa. Miti mirefu imestawi kwa wingi na kusimama imara pembezoni ikiashiria hali ya hewa safi na tulivu kwa uzalishaji wenye tija kupitia mkulima wa kisasa.

Zao la vitungu maji vimestawi kwa wingi katika shamba lililopangwa kwa mistari mizuri. Huku mabomba meusi ya umwagiliaji yakipita katikati yakisaidia kuongeza unyevu kwenye udongo, jambo linalochangia mavuno bora kupitia juhudi za wakulima wanaotumia mbinu za kisasa.

Zao la nyanya limestawi kwa ufanisi mkubwa ndani ya magunia meupe yenye udongo wenye rutuba, miti imebeba matunda yaliyokomaa na kuiva vizuri kwa rangi nyekundu na kijani, tayari kuvunwa na kutumika kwa matumizi ya biashara na chakula kupitia mkulima makini na hodari.

Ndani ya shamba la mbogamboga zilizostahili vizuri kwa mpangilio l safi katika mistari, mkulima amevuna kwa utulivu mazao hayo muhimu na kuyaweka kwa uangalifu kwenye mkokoteni, tayari kwa matumizi ya biashara na chakula, miti mirefu imesimama imara pembezoni, ikiashiria hali ya hewa safi na tulivu kwa kilimo chenye tija.

Wanaume wawili wanashirikiana kwa ustadi kuendesha trekta kubwa ndani ya shamba wakilitifua kwa ufanisi ardhi yenye nyasi fupi na kuifanya iwe laini kwa maandalizi ya kilimo cha kisasa. Mbele yao mahindi yamechanua kwa wingi yakionyesha mandhari tulivu, hewa safi na mafanikio ya matumizi ya teknolojia katika kilimo chenye tija.

Mimea inastawi kwa mpangilio mzuri ndani ya jengo la kisasa, lenye mashine na mitambo ya kisasa inayopitisha hewa safi na kudhibiti joto, huku mwanga wa taa nyingi juu ya dari ukichangia ukuaji wa mimea kwa ufanisi mkubwa.

Mashine ya kisasa ya kilimo imesimama imara ndani ya shamba kubwa, inatifuatifua ardhi na kuifanya iwe laini kwa ajili ya maandalizi ya kilimo cha kisasa. Nyasi fupi za kijani kibichi na miti mirefu, imestawi pembezoni ikiashiria hali ya hewa safi na mandhari tulivu kwa kilimo chenye tija.

Mimea inastawi kwa utulivu ndani ya jengo safi, lenye Mashine na mitambo mbali mbali inayopitisha hewa na kudhibiti joto .Ikipeleka virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi, ili kuongeza ustawi na uzalishaji wenye tija kupitia kilimo cha kisasa.

Mimea inastawi ndani ya vifaa maalumu vilivyopo katika jengo la kisasa lenye mashine na mitambo ya kisasa, inayodhibiti hewa na joto huku virutubisho vikipelekwa moja kwa moja kwenye mizizi ili kuongeza ustawi na uzalishaji wenye tija kupitia killimo cha kisasa cha mashine.

Ndani ya shamba kubwa lenye nyasi fupi na miti iliyoshamiri rangi ya kijani kibichi, ikiashiria hali ya hewa safi na tulivu kwa kilimo cha kisasa, trekta la kilimo limesimama imara kwa ajili ya maandalizi ya shamba kwa kutifuatifua ardhi na kuifanya iwe laini kwa kilimo chenye tija.

Mtu mmoja anaendesha trekta la kisasa ndani ya shamba kubwa, anatifuatifua kwa ufanisi ardhi, ili kuifanya iwe laini kwa maandalizi ya kilimo chenye tija, pembezoni miti mirefu yenye majani ya kijani kibichi, imetanda kwa utulivu, ikiashiria hali safi ya hewa, na mazingira rafiki kwa uzalishaji wa kisasa wa kilimo.

Samaki wanaelea kwa furaha na utulivu, ndani ya maji safi na salama .Kukiwa na chakula cha kutosha mawe madogo madogo, na mimea safi inayoleta mvuto na mandhari safi ya ufugaji wa kisasa.

Samaki wanaelea kwa furaha na utulivu ndani ya maji safi yanayong'aa yanayotengwa na uoto wa kijani kibichi, unaoashiria mazingira bora ya ufugaji endelevu wa kisasa.

Bwawa la maji limejengwa kwa ubora wa kisasa linaangaza kwa usafi, kingo zake zikiwa imara na mazingira ya pembeni ni safi, likiashiria maandalizi madhubuti kwa ufugaji bora wa samaki.

Bwawa la maji safi, limejengwa kwa ustadi, ndani ya vibomba imara. Huku miti mirefu iliyojaa uzima, ikistawi kwa wingi pembezoni. Hii Ikiashiria hali ya hewa safi na utulivu unaofaa kwa ufugaji bora wa samaki.

Mimea mbalimbali kama migomba, maua na miti imeoteshwa na kustawi vizuri ndani ya magunia madogo meupe, huku miti mirefu ikisimama imara pembezoni na kuonesha mazingira yenye hewa safi na tulivu ishara ya usimamizi bora wa misitu na uhifadhi wa mazingira.

Mwanaume mmoja ndani ya kitalu chenye miche mingi ya miti iliyooteshwa kwenye mifuko ya plastiki myeusi, akiipanga kwa uangalifu mmoja baada ya mwingine na kuhakikisha kila mche uko mahali sahihi kwa ukuaji bora na endelevu ili kuboresha misitu ya kupandwa.

Watu mbalimbali ndani ya kitalu chenye miche mingi ya miti iliyooteshwa ndani ya mifuko meusi ya plastiki na kupangwa kwa ustadi katika makundi .Wanajitaidi kupeana maelekezo zaidi na kuonyesha umuhimu na faida za misitu ya kupandwa.

Mwanaume mmoja amesimama ndani ya eneo lenye miche mingi ya miti, huku akionyesha kwa mkono sehemu iliyojaa miti mirefu iliyostawi vizuri pembezoni. Kuashiria juhudi za upandaji na utunzaji wa misitu kwa ajili ya uhifadhi mazingira na kuimarisha uoto wa asili.

Kilimo cha mbogamboga kinastawi vizuri katika vifaa vinavyohifadhi maji yenye rutuba na kudhibiti joto vinavyopeleka virutubisho moja kwa moja mpaka kwenye mizizi ili kuongeza ustawi na kuimarisha uzalishaji wenye tija kupitia kilimo cha kisasa cha maji kisichotumia udongo

Mimea ya mbogamboga inastawi kwa wingi ndani ya vifaa maalumu vinavyohifadhi maji yenye rutuba na kudhibiti joto, vikipeleka moja kwa moja mpaka kwenye miziz ili kuhimarisha ustawi na kuongeza uzalishaji wenye tija kupitia kilimo cha kisasa cah maji kisichotumia udongo.

Mimea inatawi vizuri ndani ya vifaa vinavyohifadhi maji yenye rutuba na kudhibiti joto, vinavyopeleka virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi ili kuongeza ustawi na uzalishaji wenye tija, kupitia kilimo cha kisasa cha maji, kisichotumia udongo.

Mimea ya mboga mboga inastawi vizuri na kwa wingi ndani ya jengo lenye vifaa maalumu vinavyohifadhi maji yenye rutuba na kudhibiti joto, vinapeleka virutubisho moja kwa moja mpaka kwenye mizizi ili kuongeza ustawi na kuimarisha uzalishaji wenye tija kupitia kilimo cha kisasa cha maji kisichotumia udongo.

Mwanamme mmoja amesimama ndani ya shamba la kisasa lenye mitambo ya hali ya juu na miundombinu madhubuti, ambapo mimea inastawi kwa ustawi ndani ya vifaa maalumu, vinavyo hifadhi maji yenye rutuba na kudhibiti joto, vikipeleka virutubishi moja kwa moja kwenye mizizi hili kuongeza uzalishaji wenye tija kupitia kilimo cha kisasa cha maji kisichotumia udongo.

Mifuko ya plastiki imepangwa kwa ustadi, imening'inizwa safuni ikiwa na uyoga uliokomaa vizuri na kuhifadhiwa kwa usafi tayari kuingia kwenye hatua ya usindikaji viwandani na kutengeneza bidhaa mbalimbali kupitia kilimo cha kisasa.

Ndani ya kiwanda cha kisasa, wafanyakazi wamevalia sare maalumu na kofia za kinga kwa kuzingatia viwango vya usafi wanashughulikia nyanya zilizoiva vizuri zikisindikwa kwa kutumia mashine za kisasa ili kuhakikisha ubora na usalama wa chakula kabla ya kufika sokoni.

Kuku wengi walionona na wenye afya nzuri wamewekwa ndani ya banda la kisasa lenye uwazi wa kutosha, unaopitisha hewa na kudhibiti joto likiwa na vifaa maalumu vya kuhifadhia maji na chakula, hali inayosaidia ufugaji wa kitaalamu na uzalishaji wa kiwango cha juu.

Jengo la kisasa la kilimo cha viwanda, limeinuka imara katikati ya shamba, limezungukwa na uoto wa asili uliyostawi vizuri pembezoni. Likiwa kivutio cha maendeleo ya kilimo cha kisasa na teknolojia.

Migomba ya ndizi imestawi vizuri shambani, imebeba mikungu mikubwa iliyo komaa vizuri na kwa wingi tayari kuvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa, hali inayoashiria maendeleo ya kilimo cha kisasa chenye tija.

Mwanaume mmoja, amesimama kwa utulivu katikati ya shamba lililojaa mazao ya mahindi na mbogamboga zilizostawi kwa mpangilio mzuri wa mistari, miti mirefu imechanua vizuri ikichangia mandhari tulivu, hewa safi na anga angavu, ikionyesha maendeleo ya kilimo cha kisasa chenye tija na matumaini ya chakula cha kutosha kwa jamii.

Ng'ombe wengi wenye afya bora na muonekano mzuri wamesimama kwa utulivu wa ndani ya zizi la kisasa lilio na mashine na mitambo ya kisasa inayodhibiti joto, kupitisha hewa safi na kuweka mazingira salama. Hali inayoashiria ufugaji wa viwandani unaozingatia teknolojia, ustawi wa wanyama na uzalishaji wenye tija.

Mimea ina stawi kwa ustadi na mpangilio mzuri ndani ya jengo lenye mitambo na miundombinu ya kisasa, inayopitisha hewa na kudhibiti joto na kupeleka virutubisho moja kwa moja kwenye mizizi, ili kuchochea ustawi wa hali ya juu na uzalishaji wenye tija kupitia kilimo cha kisasa cha viwanda.

Bomba la maji limejipinda katikati ya shamba linamwaga maji kwa mtiririko mzuri. Miongoni mwa mimea iliyostawi kwa kijani kibichi ikiashiria mfumo wa umwagiliaji unaoleta uhai na ustawi wa mazao.

Mabomba ya umwagiliaji yamepangwa kwa ustadi, yamepita katikati ya eneo lililotayarishwa kwa uangalifu, yakisambaza maji kwa ufanisi pembezoni; bustani za maua zenye kijani kibichi na maua yaliyoshamiri, zinaonyesha mafanikio ya mfumo wa kisasa wa umwagiliaji, unaounga mkono uzalishaji na uhifadhi wa mazingira.

Mabomba ya umwagiliaji, yamepangwa kwa ustadi mkubwa katikati ya mimea, inayostawi yakimwagilia maji na kuongeza unyevu kwenye ardhi, yakiboresha ustawi wa mazao na kuchangia uzalishaji wenye tija kupitia kilimo cha kisasa cha umwagiliaji.

Mabomba ya umwagiliaji yanapita katikati ya shamba lililoandaliwa kwa ustadi katika mistari, yanamwagilia maji kwa ufanisi mkubwa na kuongeza unyevu kwenye udongo, kwa ajili ya maandalizi ya kilimo cha kisasa. Pembezoni kumesheheni nyasi, na miti ya kijani kibichi inayoashiria hali ya hewa safi, na mandhari tulivu kwa uzalishaji wenye tija na endelevu.

Eneo safi linautulivu limetulia kwa uzuri wa asili wote wa kijani kibichi na miti mirefu imetanda kila kona, huku mengine ikijitokeza kwa mbali ikiimarisha uzuri wa asili unaopumua kwa utulivu zaidi.

Mimea ya kijani kibichi imetanda kwa utulivu kandokando ya milima mikuu ya mawe, ikiunda mandhari ya asili yenye uzuri wa kuvutia na utulivu wa kupumzisha fikra.

Mandhari safi na tulivu, imetulia kwa uzuri wa asili. Uoto wa kijani kibichi umetanda kila kona, huku milima mirefu ikijitokeza kwa mbali, ikiimarisha uzuri wa asili, unaopumua kwa utulivu.

Ndani ya zizi lililoandaliwa vizuri, mbuzi wanapata lishe bora kwa kula nyasi maalumu zilizoandaliwa kwa malishe, ikiwa ni sehemu ya ufugaji unaozingatia lengo la uzalishaji na ustawi wa mifugo.

Mizinga ya mbao ya nyuki, imewekwa vizuri na kwa ustadi mkubwa ndani ya shamba lenye miti mingi mirefu yenye matawi ya kijani kibichi, ikiashiria hali ya hewa safi na tuivu kwa ufugaji wa wadudu hao wanaotoa asali kwa matumizi mbalimbali kama vile dawa asilia.

Mzinga wa nyuki wa kufugwa, umetolewa tayari kwa ajili ya kukamliwa asali. Watu wawili wamevalia mavazi maalumu ya kujikinga na wadudu hatari, wameshika kwa utulivu kifaa kilichojaa nyuki, wakichukua tahadhari kubwa ili kuhakikisha usalama, na ubora wa asali safi, inayotarajiwa.

Mbegu za mazao kama: karoti, bamia, vitunguu maji, mboga mboga na nyinginezo, zimezagaa na kufungwa katika vifungashio imara ili visiharibike na kulinda ubora wake kwa matumizi ya kilimo chenye tija na endelevu.

Mimea ya zao la maharage inastawi vizuri katika mpangilio safi na kushamiri kwa kijani kibichi ndani ya shamba lenye udongo mweusi wenye rutuba, mabomba meusi yamepita katikati yakisaidia kumwagilia maji na kuongeza unyevu kwenye udongo ili kuongeza ustawi na uzalishaji wenye tija kupitia mbegu bora na za kisasa.

Mbegu zimeoteshwa katika eneo maalumu la kuoteshea lenye vibomba vilivyoandaliwa kwa ustadi na udongo wenye rutuba ya kutosha, kama hatua ya awali kabla ya kuhamishiwa shambani kwa ajili ya uzalishaji wenye tija kupitia kilimo cha kisasa.

Ndani ya shamban lenye mitambo na miundombinu ya kisasa. Mimea imestawi vizuri na kusheheni kijani kibichi. Hali inayoonesha matumizi ya mbegu bora kwa kilimo cha kisasa, chenye tija na endelevu kwa mkulima.

Mbegu za mazao kama: karoti, bamia, vitunguu maji, mbogamboga na nyinginezo, zimehifadhiwa na kufungwa vizuri katika vifungashio imara, ili zisiharibike na kulinda ubora wake, tayari kutumika kwa matumizi ya kilimo chenye tija na endelevu.

Nafaka mbalimbali, zimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya makarai ya chuma yenye rangi ya kung'aa, ambapo kila aina imetengwa kwa uangalifu kwa ajili ya maandalizi ya mbegu bora na imara kwa kilimo chenye tija.

Mimea inastawi kwa mpangilio mzuri wa mistari ndani ya shamba lenye udongo wenye rutuba. Huku mambomba ya umwagiliaji yakipita katikati yakiongeza unyevu ardhini hali inayoonyesha hatua muhimu katika uzalishaji wa mbegu bora, zenye tija kwa kilimo endelevu.

Mbwa ameketi kwa utulivu ndani ya banda la mbao, katika eneo lililozungukwa na nyasi fupi na miti mirefu, ikiashiria mazingira safi na tulivu yanayofaa kwa ustawi wa kiafya.

Daktari wa mifugo aliyevalia sare rasmi, anamhudumia kuku aliyeletwa kwa utulivu ndani ya chumba cha hospitali ya wanyama na ndege, anahakikisha afya bora kwa ajili ya uzalishaji wenye tija na endelevu.

Mwanaume mmoja amesimama kwa utulivu pamoja na mbwa wake nje ya banda safi, lilioandaliwa vizuri katika eneo lililosafishwa kwa uangalifu, wakisubiri huduma ya mifugo katika mazingira salama na ya kiafya.

Mnyamapori amesimama kwa utulivu, ndani ya mbuga safi na tulivu. Iliyojaa majani ya kijani kibichi, akitazama kwa umaridadi na ustadi, mandhari safi yanayomzunguka, na rafiki kwa wanyama wa mwituni.

Twiga mmoja anakula nyasi kwa utulivu katika eneo lenye nyasi nyingi za kijani kibichi, huku upepo mwanana ukipuliza taratibu juu ya mandhari tulivu ya porini yenye uzuri wa asili kwa wanyama pori.

Watu mbalimbali wamesimama kwa utulivu katika eneo la udongo mwekundu, mmoja wao amemshika mnyama pori aliesimama karibu, huku majani ya miti yaliyo pukutika yakitanda chini na kuonyesha uzuri wa mazingira ya porini.

Kundi la viboko wamesomama kwa utulivu ndani ya maji tulivu ya mto, miili yao minene imechomoza juu kwa upole, wakichunguza mazingira yao kwa tahadhari ya kimya ya wanyama pori.

Twiga mmoja amesimama kwa utulivu katikati ya mbuga iliyojaa uoto wa asili uliostawi vizuri, nyasi na miti mirefu ikimea kwa rangi ya kijani kibichi, ikiakisi uzuri wa mazingira ya porini na maisha ya wanyama wa mwituni.

Tembo wamesimama kwa utulivu katika eneo lenye udongo mwekundu ndani ya mbuga safi na tulivu iliyosheheni miti mirefu na nyasi fupi kwa kijani kibichi, watalii wamesimama pembezoni wakifurahi kuona wanyama hao wa porini pamoja na upepo mwanana wa mbugani.